Kituo Cha kuzalisha umeme kukiwa na mto ambao ndani yake kumejegwa nguzo ambazo juu kuna mashine . Pia pembeni ya jengo zipo mashine ambazo zote kwa pamoja huzalisha umeme, ambao hupeleka kwa watumiaji kupitia kwenye nyaya.

Transfoma iliyofungwa kwenye nguzo ina nyaya za aina mbalimbali, ambazo kazi yake ni kusafirisha umeme kutoka hapo kwenye transfoma kupeleka kwa watumiaji ambao ni kama vile kwenye makazi ya watu, viwandani, hospitalini na sehemu nyingine.

Eneo lililo na mashine za kuzalishia umeme, kuna nguzo zilizo na nyaya, pembeni kuna maji ambako ndani yake kumewekwa mashine, inayotumika kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu ya maji.

Kituo cha kuzalisha umeme kilicho na mashine nyingi zinazofanya kazi mbalimbali. Kumefungwa nguzo za chuma, pembeni wapo watu. Umeme unaotoka hapa husambazwa na nyaya zilizofungwa kwenye nguzo kwenda kwa watumiaji.

Eneo lililo na maji kukiwa pembeni na mitambo ya kufua umeme kwa kutumia maji hayo, baadae umeme huo huchukuliwa na nyaya kupelekwa sehemu mbalimbali kama vile: kwenye makazi ya watu, viwandani, hospitalini kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Nguzo zilizofungwa nyaya ambazo husafirisha chaji za umeme kutoka kwenye chanzo kwenda kwa watumiaji. Pia juu ya nguzo hizi kuna vifaa vimefungwa na pembeni kuna makazi ya watu.

Transfoma iliyo na nyaya nyingi zilizoambaa mpaka kwenye nguzo iliyo pembeni, kwa ajili ya kusambaza umeme kutoka hapo kupeleka sehemu mbalimbali. Pembeni, kuna nyumba za ghorofa.

Transfoma inayopokea umeme toka sehemu ya kuzalishia na kupeleka kwa watumiaji, kupitia nyaya zilizofungwa kwenye transfoma na nguzo. Pia pembeni ya transfoma kuna taa na miti.

Transfoma iliyofungwa nyaya za umeme ikiwa inakwenda kwenye nguzo kwaajili ya kupeleka umeme kwa watumiaji, pembeni pia kuna nguzo ya chuma iliyo na nyaya zinazoenda sehemu mblimbali kwa ajili ya mstumizi mengine ya umeme.

Sehemu ya kuzalishia umeme iliyo na mitambo mingi na mikubwa kukiwa na nguzo za chuma. Pia umeme hutolewa hapa kwakutumia nyaya zilizofungwa kwenye nguzo kwenda kwa watumiaji.

Eneo lililo na uzio uliotengenezwa kwa tofali juu yake kumewekwa nyaya zilizo na umeme kwa ajili ya ulinzi, pia ndani ya uzio huo kuna nguzo za umeme zinazopeleka umeme kwa watumiaji.

Uzio uliojengwa kwa tofali na kuunganishwa na geti kubwa lenye rangi ya bluu, juu kukiwa na nyaya zinazopitisha umeme, kwa ajili ya ulinzi wa jengo lililopo ndani ya uzio huo.

Sehemu ya barabara iliyo na magari yanayopita, pembeni kukiwa na taa zinazotumika kuruhusu magari kupita. Pia kipo kibao cha alama za usalama barabarani, kinachoonyesha kwamba kipo kivuko cha watu kupita.

Taa zenye rangi nyekundu, kijani na njano, ambazo huwaka kwa zamu, ili kuruhusu na kuzuia magari, na waenda kwa miguu kupita. Kusaidia katika kuepusha ajali zinazoweza kutokea katika barabara.

Taa za usalama barabarani zinazotumika kuongozea vyombo vya usafiri na watu kuvuka au kupita kwenye barabara, kwa kuwaka na kuzima. Rangi ya taa hizi ni nyekundu, njano, na kijani. Pia husaidia kuepusha ajali.

Eneo la barabara lenye pande mbili kukiwa na nguzo yenye taa, za kuongozea magari ambazo uruhusu, au kusimamisha magari kupita. Pia kuna miti na majengo makubwa ya ghorofa.

Eneo la barabara kukiwa na magari yanayopita na watu wanaotembea na wengine wakiwa wanavuka ng'ambo ya barabara. Pembeni ya barabara hii, kuna miti na majengo makubwa ya ghorofa.

Eneo lililo na watu watatu, wawili wakiwa wamevaa kofia maalumu za pikipiki zenye rangi ya kijani. Mmoja kati yao akiwa amepanda juu ya pikipiki, ambayo hutumika kusafirishia watu pamoja na mizigo. Pembeni yake kuna mtu aliyeshika kipaza sauti.

Magari yanapita kwenye barabara kubwa ya lami, pembeni kukiwa na watu wanaotembea, na uzio uliojengwa kwa tofali, ndani yake kukiwa na jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe lenye mnara.

Chombo cha usafiri aina ya pikipiki yenye rangi nyekundu, ikiwa na watu wawili waliopanda; mmoja anaendesha, pembeni ya barabara kuna nyumba za makazi ya watu.

Barabara iliyotengenezwa kwa lami kukiwa na chombo chenye rangi ya njano na kijivu, kikiendelea na utengenezaji wa barabara hiyo. Pia ng’ambo ya barabara kunamajengo yaliyo ya ghorofa na watu wakiwa wanaendelea na shughuli zao.

Sehemu ya barabara inayoendelea kujengwa, kukiwa na chombo ambacho kinaendelea kufanya ujenzi huo. Pembeni ya barabara kuna watu wanapita, na ipo miti iliyo ndani ya uzio wenye rangi ya bluu. Upande wa pili wa barabara kuna majengo ya ghorofa.

Barabara nzuri ya rami iliyo na magari yanayo pita, pia kuna alama za kuoonyesha kivuko cha watu. Pembeni yake kuna mabango yenye rangi ya bluu na maandishi meupe, pia zipo nyumba za gorofa.

Barabara ya lami, ambayo inaendelea kutengenezwa kwa kutumia kifaa chenye rangi ya njano, kinachoendeshwa na mtu, huku kukiwa na watu. Mmoja ameshika reki akiendelea kusawazisha lami, na mwingine ameshika ndoo nyekundu.

Eneo la barabara iliyoharibika kukiwa na watu wakiwa wanaendelea kufanya matengenezo. Pembeni kuna gari jeupe, likiwa linamwaga kitu barabarani kwa ajili ya kuendelea na matengenezo hayo. Pia, kuna nguzo ya umeme na uzio wa tofali.

Eneo la barabara, kukiwa na mtu alieshika ufagio ,akiendelea kufanya usafi eneo hilo .Pia wapo watu wanaondelea kupita na kuna miti na gari.

Tenga lenye rangi ya bluu lililo na takataka zilo tupwa kama: vile chupa, karatasi na makontena; ambapo baadaye uweza kwenda kutupwa sehemu maalumu iliyo tengwa ili ziweze kuteketezwa.

Vyombo vya kuwekea takataka vyenye rangi ya kijani ,kijivu na mfuko mweusi . Vikiwa na takataka ndani yake, vipo pembeni kwa barabara kwa ajili ya kuja kutolewa na kwenda kutupwa sehemu nyingine.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka, kukiwa na gari lenye rangi ya njano, likiwa linaendelea kuzikusanya taka zilizopo hapo vizuri pia pembeni yake kuna watu.

Eneo lililo na takataka kukiwa na watu ambao wanachambua takataka zilizo ndani ya mifuko yenye rangi nyeupe, pia kuna mashine yenye rangi ya njano ikiendelea kukusanya takataka eneo hilo.

Kando ya barabara kukiwa na mifuko yenye rangi nyeusi, kijivu, kijani na nyeupe, iliyotumika kuhifadhia takataka. Tayari kwa kwenda kutupwa sehemu maalumu iliyotayarishwa.

Watu wanaofanya usafi wakiwa wameshika fagio huku kukiwa na mtu aliyeinama ameshika mpira unaotoa maji yanayosaidia katika ufanyikaji wa usafi huo, wengine wamesimama nyuma ya wale wanaofanya usafi.

Eneo lililo na takataka ambazo baadhi zikiwa zimeshateketezwa kwa moto na nyingine bado hazijateketezwa. Uteketezaji huu wa taka husaidia kuharibu makazi ya wadudu na wanyama waharibifu kama vile panya, pia kuepusha magonjwa ya mlipuko.

Sehemu ya kutupia takataka, kukiwa na magari makubwa yenye rangi nyeupe yaliyo na takataka. Pembeni yake kuna kifaa maalumu chenye rangi ya njano, kinachozoa takataka na kuziweka ndani ya gari.

Eneo lilo na vyombo vyenye rangi ya kijani na bluu kwa ajili ya kuwekea takataka. Pia ipo mifuko yenye rangi nyeusi ambayo tayari inatakataka, na nyingine zikiwa zimelundikwa pembeni, tayari kwakuja kuzolewa na kwenda kutupwa sehemu maalumu iliyo tengwa.

Gari lililo na mifuko ya takataka lenye rangi nyeupe na njano, huku juu kukiwa na watu wanaoendelea kupanga mifuko hiyo ya taka vizuri, wengine wakiwa chini wakipandisha mizigo ya takataka. Ambayo huenda kutupwa sehemu maalumu iliyotengwa.

Nje ya jengo kukiwa na chombo cha kuhifadhia takataka kwa muda, chenye rangi ya kijani kikiwa na takataka ambazo zimeshajaa, tayari kwa kwenda kumwagwa sehemu maalumu.

Moja ya gari linalotumika kubeba takataka, lenye rangi ya kijani na nyeupe, likiwa limesimama mbele ya nyumba. Ukusanyaji huu wa taka, husaidia kufanya taka zisizagae. Pia pembeni ya gari hili kuna mti.

Mtaro mkubwa unaopitisha maji machafu, kukiwa na takataka nyingi kama vile chupa, mifuko yenye rangi mbalimbali, vimesombwa na maji na kupitishwa katika mtaro huo.

Bomba lenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kupitisha maji kutoka kwenye chanzo, kwenda kwa watumiaji, likiwa limewekwa juu ya mtaro, unaosafirisha maji. Bomba hili limo ndani ya uzio wa wavu.

Sehemu ya ardhi iliyochimbwa mtaro, kuna mabomba yenye rangi nyeusi yanayopitisha maji masafi. Pembeni kukiwa na watu watatu wamesimama, pia yapo mabanda makubwa mawili.